Kuna shabiki ambapo hua ni wanashabiki ambao ni kama ni sikukuu ya ama kuna hapo kwa uwanjani wakiwa kuna mwanamke ambaye ameshika bendera ya Kenya juu .

Kuna kikundi cha watu ambao ni mashabiki, wanashabikia ama wanashabiki kwa timu yao, na mpira umekuwa kandanda na kuna vilevile wako na firimbi.

Kuna ofisi la serikali ambapo , hema imeletwa mahali, imeletwa nje ili wanakijiji wakihurumia ama kuwahurumia amabo hawezi fika tauni ama hawawezi fika vijijini.

Kuna kikundi cha watu ambao wamebeba juu bendera ya Kenya, wakiwa wote wanaweka mkono yao juu inakaa kama ya kwamba ni mchezo fulani la mpira au mchezo la rugby huku sasa wana...

Hapo sasa ni ofisi la serikali ambapo sasa huwa ni sehemu cha kuhudumia watu ambalo sasa huwa wanaketi ama wanasubiri ili wapate nafuu au wawasaidie watu . Wao huwasaidia watu.

Kuna wachezaji wawili ambapo hapa ina kuna moja yao huwa inapiga nduru au inapiga kelele kwa sababu ya ameshindwa kufunga mbao, sasa na nyuma yake kuna mashabiki wengi ambao wanashangilia.

Sasa hapo ni siku ilikuwa ama ni siku ya kuapishwa rais wa nchini William Samuel Ruto ambapo kuna mkuu wa jaji ambaye wanashangaa pamoja wakiwa wana.

Kuna kikundi cha watu ambapo ni za wote ni wa serikali ambao wamekaa mahali wakiwa wanaongea ama wanafanya kitu ama jinsi fulani ya kwamba...

Kuna kikundi cha wachezaji ambapo wanacheza mpira wa miguu wa kandanda ya soka nchini ambapo huwa kuna mchezaji ambaye ameanguka chini na pale kule nyuma kuna washabiki wengi.

Kuna mmama mmoja ambapo huwa nyuma yake kuna kikundi cha wanaume na vilevile kuna wanawake. Hao wanaume wakiwa wamevaa suti zote ambapo ni ka, ni rangi la nyeusi, kama huyu ni mama waku..

Kuna hudumu ambapo ni ofisi kuu ya serikali, ambapo ofisi hii huwa wanahudumu watu. Sasa hapo kuna mwanamke mmoja ambaye huwa anahudumiwa na ameambiwa aketi chini.

Ni ofisi la huduma ambayo huwa inahudumia watu na wako kwa laini sasa. Hawa watu wako na makompyuta amabye huwa wanatengeneza au wanahudumia wananchi wa nchi ya Kenya.

Hapo kuna ndoo ambaye huwa inakuwanga ni ile ya kueka chafu za nyumbani. Sasa hii huwa inawekangwa chafu kwa ndani ya nyumba baadae watu wa chafu wakikuja hua inatolewangwa nje.

Ni ofisi ya huduma ambapo kuna watu wengi ambao wako kwa laini, wanaongoja ili wahuudumiwe, sasa kuna ofisa wa kulinda usalama ambaye anapita nyuma yao pia akiwa analinda.

Kuna rais wa nchini William Samoei Ruto akiwa ilikua siku yake ya kupewa shahada ambaye amekuwa rais wa nchi wakiwa na furaha akiwa amevaa koti la suti au suti nyeusi.

Sasa hapo kuna ofisi ambapo ni ofisi ya kuhudumu wananchi, ni ofisi ya huduma. Sasa hapa kuna mzungu mmoja na mzee ambaye ako na kofia wakiwa wanahudumu na ofisi hii huwa kana kila mtu na kazi yake.

Kundi cha watu ambapo huwa ni maafisa ama maafisa wa serikali ambapo ni wakuu kama vile mawaziri na mabunge wengine wakiwa wamevaa suti nyeusi.

Kuna watu amabo kikundi cha watu ambapo wako wengi zaidi, sasa wakiwa wamepanga line ili wapate huduma sasa kuna mtu ako na makaratasi au mabarua makaratasi kwa mkono yake ikiwa huwa.

Hapo ni kikundi cha watu ambapo huwa wanashabikia ama huwa wanatazama mpira wa kandanda. Sasa hawa watu huwa ni wanachukua mapicha kwa simu yao wakiwa wameingia ndani ya uwanja na inakuwa mpira imeisha.

Kuna kikundi cha wanachezaji ambao huwa wacheza timu la Bandari Fc . Timu hiyo ikiwa inachezanga ligi kuu ya kandanda ya Kenya Kenya Premier League , Sasa wamefunga bao wakiwa wana...

Hapo kuna ni Biblia ambapo huwa ni mheshimiwa ambao ni Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa president wa rais miaka ambayo tuliyopita alikuwa rais wa tano.

Hapo kuna watu ambao wanashabikia ama wameshinda , wameshinda sasa ni mpira wa mkono ambao sasa wamevaa jeshi la Kenya. Sasa wanabeba juu mandofu ambapo wanainua kikombe.

Mashabiki wengi zaidi ambapo huwa wanashabikia ama wanafanya hua wakiwa wanafanya celebration ama wakishabikia timu yao wakiwa wanapiga duru na wengine wameandikwa ama wamevaa.

Kuna kikundi cha watu ambapo wanaume wawili ambao wamevaa suti wakiwa wamekuja ofisi. Kuna kamera pia hapo inarekodi kitu. Mna mtoto mdogo ambapo anapigwa picha na akiwa amekali kiti.

Hapo ni ofisi la kuhudumia watu ni ofisi ya serikali ambapo huwa wanahudumu watu wakiwa wakujiwa na kikundi wengi cha watu, watu wamepanga laini wa kijiji wakiwa wanatengeneza kama vile kitambulisho na certificate .

Hapo sasa kuna kikundi cha watu, wanaume watatu na wanawake wawili. Mmoja wao ni rais wa nchini William Ruto na kuna "dpt president" ama mkuu wao.

Hapa kuna washabiki wengi ambapo wanashabikia kwa timu yao ama siku kuu la nchini wakiwa wamevaa mapitu ama jezi ambayo imeandikwa "Sportpesa".

Ofisi la huduma ambapo ofisi hiyo huwa inawahudumu au ina watu wakihudumiwa .Kuna watu wa hiyo osifi wamekaa wawili wakijisaidia au wakisaidia watu ambao wameenda huko.

Kuna hospitali ambapo hapo kuna daktari ambaye huwa, amevaa glovsi kwa mkono na pia amevaa koti nyeupe kwa mkono yake. Sasa huyu daktari akiwa kuna mwanamke ambaye amevaa kofia nyekundu.

Vikosi ama kikundi cha watu ambapo wamevaa ambao huwa wanachezanga mchezo ya wanawake ambaye ni mchezo wa mkono ama mpira wa mkono sasa watu huwa wana wako na mpira mbili moja wao.

Hapo kuna Rashid ambaye huwa ameandikiwa ama ni mahali pa kama vile umelipa pesa jinsi hiyo ambayo huwa inategemea ni ya serikali ya kwamba umelipa ushuru ama vitu.

Hapo kuna kikundi cha watu. Kuna rais wa nchini na wamama, mamake yake. Pia karibu yake kuna ulizi wa ulindaji wa salama na askari na vile vile kuna waiter .

Kuna ofisi la serikali ambapo hapo imeletwan je ambao huwa wanahudumia watu. Kuna makaratasi mingi za faili ambapo huwa inatengenezwa na inaandikwa na makalamu na vilvile huwa kuna watu ambao wana.

Ofisi la serikali ambapo ofisi hiyo huwa inatengenezwa ama inahudumiwa watu wa tisa, wakiwa wameketi na wamejipanga kwa laini. Kila mtu anaenda mwenye anamuita ama...

Kuna ofisi la huduma ambapo kuna makompyuta mbili hapo kwa juu ya meza yakiwa kando yake kuna watu ambao wameingia laini mrefu ikiwa wanasimama nyuma ya moja baada ya mwingine wakiongoja wahudumiwe.

Ni ofisi, hapo ni ofisi la serikali ambapo ofisi hii huwa kuna wahudumiaji wawili ambapo wamevaa koti nyeusi na ndani yake wakiwemo wamevaa shati nyeupe sasa wakiwa wanahudumia watu ili wasaidie.

Hapo ni alama ambayo imeandikwa tuko pamoja, ni alama ya chama cha Jubilee ambapo kwa awali walikuwa wanatawala nchi, kiongozi wao alikuwa Uhuru Kenyatta na Ruto.

Hapo ni mahakamani kuu ambapo huwa inaendeshwa ama huwa inaandikwa haswa ni jaji ndio ni alama imeandikwa hapo. Jaji ndio inakaa juu akiongea na wengine wote wanasikiza jaji.

Hapo ni ofisi kuu la serakali ambapo wanahudumia watu. Ofisi hii sasa kuna watu ambao wamekaa kwa laini ama wamekalia kwa viti. Wakiongoja huwa wahudumiwe na waitwe moja baada ya mwingine.

Kuna mchezaji ambapo huwa wanacheza mpira wa kandanda wa miguu. Sasa hawa wachezaji huwa kuna washabiki kule nyuma yao ambapo ni washabiki wengi zaidi wengine wamevaa jeshi nyekundu.

Hapa kuna ni mtaro ambapo huwa mtaro hii huwa imetengenzwa au imefanywa na maji ambaye ni pipe kubwa zaidi ambaye pipe hiyo huwa inapitia vyake maji. Sasa huwa ni wakati wake wa.

Sasa kuna ni timu ambaye huwa wanacheza mpira wa mikono. Sasa timu hii ni kama ni kikundi cha watu ambapo wameibeba kikombe kwa mkononi na wameshinda na wanashabiki.

Kikundi cha watu ambapo huwa wamevaa sare moja wengi wao ni shati nyeupe wakiwa wako na m, mkuu wao ambaye amevaa shati au koti au suti nyeusi. Ni ofisi ya seri..

Wachezaji ambapo wanacheza mpira wa miguu wa kandanda. Sasa hapa huwa wanazuia ama kupewa nafasi wanacheza mpira. Sasa huku kuna washabiki wengi nyuma yao...

Kuna ma ofisi ya serikali ambapo wanafanya kazi ambapo hua wametoka nje wakiwa wameamua leo kusaidia ama kukuja nje kwa kutoka manyumba za ofisi .

Kuna rais wa nchini Kenya William Ruto wakiwa na jaji mkuu wakiwa wantoka kwa mlango na nyuma yao kuna maskari wanowalinda wa usalama.

Kuna mashabiki ambapo huwa wanashabikia wakiwa wanatazama au wanaangalia ama wanafurahi timu yao wakiwa wamevaa jezi ambayo imeandikwa Tusker ambao huwa wanachezanga ligi kuu ya nchini Kenya.

Kuna kundi cha watu ambapo huwa wamesimama mahali huwa wakiwa wanatengeneza ama wakiwa wako na fursa ama wakiwa na kama picha na sasa huwa wanapiga picha fulani kwa mtu ambaye amesimama rais ambaye ni Raila Odinga.

Hapa kuna kijana ambaye huwa amevaa kofia la ngethe, sasa akiwa ameshika mikononi pasipoti ya Kenya, akiwa ametoka kwenye mahali pakutengeneza ama maofisi ya kuwahudumia.

Kuna ni ofisi za serikali ambapo huwa watu huja kujisajil,i na huwa watu wanakuja kujisajili kwa sababu ya vitu mbalimbali kama vitambulisho au vitu vingine.

Sasa apa uwa ni mashabiki amampo wanatazama mpira kandanda, sasa hapa kuna Raila Odinga na Wiliam Ruto wakiwa wanaangalia mpira uko kwa uwanjani .

Kuna ofisi ya mahudumu ambapo ni ofisi ya huduma ya Kenya ambazo huwa kuna mwanamke mmoja ambaye ameva barakoa na mzee ambaye amevaa koti akiwa wanangoja wahudumiwe na wamepanga laini hapo.

Hapo ni uwanja ambapo ni wa siku marathon au wakimbiaji. Kuna mtu ambaye ameruka kabisa akiwa, kuna wengine wanaangalia wakiwa wenye wanalinda usalama na wenye wana.

Kikundi cha watu ambapi huwa wamevaa majezi ya Gor Mahia wakiwa wamepanda gari la basi sasa wakiwa wanapiga kelele ama wanakimbia wakishabikia na.

Mashabiki ambapo wanashabikia timu ya Gor Mahia. Sasa hua kuna wengine kama wamevaa maski ya aina fulani kwa mdomo yao ama uso yao. Sasa wakiwa wameshika bendera imeandikwa Gor Mahia.

Ni vitambulisho ambayo imewekwa juu ya meza, vitambulisho vingi zaidi ambapo ni za watu, sasa hizi vitambulisho inatengenezwa na inaletwa huduma cha eneo hilo.

Hapo sasa kuna tigatiga ambaye huwa poromoa ama ina unda vitu. Sasa ikiwa inachimba chini inakuwa inachonga kama vile mataro ama kuna mjengo fulani, ambapo huwa inaendelea hapo.

Hapa inakaa siku kuu, inakaa siku ile ya kuapishwa rais wa nchini wa kitambo Uhuru Muigia Kenyatta akiwa karibu yake kuna bibi yake.

Hapo pia kuna hema ambayo imejengwa mahali. Sasa hapo kuna watu ambao wanakaa wakiwa wanasubiri ama wanaketi wakiwa na hasira ama wakiwa wanatengeneza vitu mingi ya kikundi cha.

Ni mama mmoja ambapo huwa anaongea na nyuma yake kuna wamama wengi na watu ambapo watu hawa wamevaa kofia la rangi nyekundu ambaye hiyo kofia hiyo imeandikwa tuko pamoja na inakaa ni.

Kuna kikundi cha watu ambapo huwa ni ma lawer ambao wamevaa makoti nyeupe na ndani yake makoti nyeusi na shati nyeupe ndani yake wakiwa kwenye mahakamani wamesimama.

Hapo ilikuwa siku za kuapishwa rais wa nchini William Samoei Ruto, sasa hii ni karibu yake ni mama wa nchi amabye ni bibi yake saa hizi, sasa hapa alikuwa siku yake ya kuapishwa na.

Mashabiki ambapo hua wanatazama ama wanaangalia kitu ambayo hua inafurahisha inakaa kama timu yao imeshinda ama waafurahia ama wanashangilia ushindi sasa ndio maana wana.

Hapa kuna ni mahakama kuu ya Chati ambayo huwa ilikuwa siku yao ya kuangalia ama kucheki vizuri vile huwa vinaendelea kesi ya mahakama.

Ni ofisi ya serikali ambayo sasa ofisi hii kuna watu ambao huwa wanahudumiwa na maofisi ya kuhudumia watu, cha huduma. Sasa kuna mwanamke ambaye amevaa shati nyupe na mzee amevaa koti nyeusi.

Kuna watu ambapo huwa wanasubiri wako kwa laini sasa wakiwa kuna karatasi yake mtu ambaye ametaja nyuma ya mwenzake sasa hapa akiwa amevaa suti au koti la rangi ya.

Hapo sasa ni ofisi ambayo ofisi ni ofisi ya kuhudumia wakenya, kuna wafanyikazi wawili ambao wamevaa shati nyeupe, hapo sasa kuna afisa mmoja ambaye ni msichana, ofisa wa kulinda usalama ambvaye anahudumiwa.

Kuna mwanamke ama kuna mama mmoja ambapo huwa ana, huanga anafanya kazi ya ofisi ya serikali, sasa hapa huwa anategemea ama huwa anaongea kwa, kwenye wanahabari mbele yao...

Kuna wachezaji ambapo wanacheza mpira wa mkono. Ukiwa kuna mmoja wao ambapo ameanguka chini akiwa juu ya mwingine ile asitembee na hiyo mpira. Sasa hapa pia kuna washabiki ambapo wako huko.

Hapa kuna kikosi cha mashabiki ambapo ni wengi zaidi, huwa wanashabikia ama wanatazama mpira huu wa kandanda wa nchini, wakiwa kama wamevaa bendera ya Kenya.

Hapo sasa kuna daktari fulani ambapo huwa ana saidia watu ama ambapoanahudumia ofisi za huduma sasa kuna mteja mmoja amevaa ambaye barakoa na koti nyeupe.

Sasa kuna ni ofisi ya serikali ambapo ni huduma. Ofisi hii ya serikali sasa huwa inafanya watu wakuje wasaidiwe au wao wasaidike ndiyo sasa wengi wao wako hapo.

Hawa ni kati ya mashabiki ambapo wanashabikia ama ambapo wanaangalia maana wanatazama mpira ya kandanda ya miguu ambapo hua ni mashabiki ambao ni timu ya Kenya sasa hawa hapo ni.

Hapo sasa kuna watu ambapo huwa wanshabikia ambao huwa ni washabiki. Inakaa kama ni orodha ama wanariadha huwa wanakimbia. Nje kuna mzungu mmoja ambaye amevaa kofia nyeupe ambaye amesimama hapo watu wanaonesha bendera ya Kenya.

Hapa ni ofisi pa serikali ambapo huwa ofisi hii hua inahudumiwa na watu. Ni ofisi ya huduma ambaye huwa ni huduma za serikali kwa urahisi na unakisi wa hapo